Rais Willam ruto na jaji mkuu Martha koome wanaonekana wakitoka ofisini mwa rais kule ikulu kupelekea kiapishwa Kwa majaji wapya haya yanajiri badaa ya majaji hao kuteuliwa na jaji mkuu daktari Martha koome

Shirika ya kutoa huduma za serikali, inazidi kupata wateja wengi kupita matarajio. Haya yanajiri baadae ya serikali kuongeza majengo mapya ya shirika hilo kuwezesha wananchi kupata huduma za serikali.

Ombi la wanakijiji kwa serikali kusambaza maji katika kijiji huo umefua dafu hili ni baada ya serikali kuskiza ombi lao na kueka mikakati ya kusambaza maji katika mji huo.

Maafisa wa shirika la huduma la serikali waonekana kukagua utaratibu na mipango ya kutoa huduma hizo kwa wanajamii.

Mahakama ya juu nchini yametoa taarifa kwamba kila mmoja ana uhuru ya kuandamana mahali popote ili kupewa sikio na serikali.

Wafanyikazi katikati idara ya huduma za ndege waandamanakutoka na hali Duni ya kazi wanayoipitia katika kampuni hiyo ya KQ

Afisa mwanamke anamhudumia mwananchi katika kituo cha huduma za serikali, baada ya mwananchi huyo kwenda kujitafutia sajili ya kuzaliwa ya watoto wake.